Daktari wa meno amevalia glavu na barakoa, anatoa huduma ya kung'oa jino mgonjwa aliyelala kwa utulivu kwenye kiti maalumu cha kliniki, anatumia vifaa vya kisasa kwa umakini mkubwa, huku mazingira yakiwa safi na tulivu yakionesha huduma bora za afya ya kinywa na meno, zinazozingatia usalama na weledi wa kitabibu.

Daktari wa meno amevalia koti jeupe akimfundisha mwanafunzi kusafisha meno kwa kutumia kifaa maalumu chenye mfano wa kinywa. Walimu wamesimama kwa utulivu mbele ya ubao, wakifuatilia kwa umakini zoezi hilo la elimu ya huduma za afya ya kinywa na meno.

Mgonjwa ameketi kwa utulivu kwenye kiti maalum cha meno, daktari yuko makini anamsafisha meno kwa vifaa vya kisasa kwa mwangaza wa taa maalum ukimurika kwa ustadi kuhakikisha huduma ya hali ya juu inatolewa kwa usahihi na uangalifu mkubwa.

Majani yakichomwa katika eneo lililoko wazi yanayopelekea utoaji na usambaaji wa moshi hewani hali inayopelekea uchafuzi wa mazingira na kuhatarisha afya ya viumbe hai wanaovuta hewa hiyo.

Mwanaume mmoja akiteka maji kutoka katika tanki kwa kutumia mkokoteni na madumu mawili, huku maji yakimwagika karibu na makazi ya watu yanayopelekea hatari ya afya ya mazingira, kwa wakazi wa eneo hilo.

Jengo la hospitali lenye mandhari tulivu na ya kuvutia likiwa limeng'aa kwa usafi wa hali ya juu, likiashiria mazingira salama na rafiki kwa wagonjwa na wageni.

Eneo la hospitali lenye majengo safi na nadhifu, nyasi fupi zimeoteshwa kw ampangilio mzuri. Vibao vya maelekezo vimesimama imara kwa uangalifu kuongoza wageni na wagonjwa, kuelekea kwa utulivu sehemu ya kupata huduma.

Watu mbalimbali wakiwemo wagonjwa wameketi kwa utulivu kwenye viti huku wengine wamesimama wanasubiri huduma katika eneo la hospitali, daktari mmoja mwanamke amevalia sare nyeupe anampa mgonjwa maelekezo ya namna ya kutumia dawa kwa usahihi na kuzingatia ratiba ya vipimo .

Madaktari wawili wakike, wamevalia sare zao nadhifu, wamesimama kwa utulivu uku nyuso zao zikiwa na tabasamu wakisubiri kwa utayari kutoa huduma kwa wagonjwa kwa weredi na moyo wa kujitolea.

Ndani ya chumba maalum cha hospitali, madaktari wamevalia makoti meupe na barakoa. Wameketi na wengine wamesimama. Wanatekeleza maandalizi muhimu kwa utulivu na umakini tayari kutoa huduma mbalimbali za kitabibu, kuashiria weledi, mshikamano na dhamira ya kulinda afya za wagonjwa.

Madktari ndani ya chumba maalumu cha upasuaji. Wamevalia sare na barakoa wamezunguka mgonjwa wakimfanyia upasuaji kwa kutumia vifaa na mitambo ya kisasa, wakilenga kunusuru maisha na kuimairisha afya yake kwa ustadi wa hali ya juu.

Mwanaume mmoja amesimama kwa utulivu. Amevalia mavazi rasmi ya hospitali, tayari kutoa huduma mbalimbali za afya katika jamii kwa weredi na kujitolea katika mazingira ya kitabibu.

Mwanamke mmoja ameketi kwa utulivu katika sehemu maalum ya huduma, tayari kupokea matibabu, daktari mwanaume aliyevalia koti jeupe amesimama nyuma yake anafanya maandalizi ya kitaalamu kwa uangalifu na kuonyesha umahiri na weredi katika kumhudumia mgonjwa kwa hali ya huruma na uadilifu.

Daktari mmoja mwanamke ndani ya chumba cha hospitali, chenye mashine na mitambo ya kupitisha hewa, anamhudumia kwa uangalifu mtoto mchanga, aliyelazwa ndani ya kifaa cha kisasa kinachodhibiti joto na kupitisha hewa safi kwa ajili ya afya bora ya mtoto.

Daktari mmoja mwanamke amevalia sare ndani ya chumba maalumu cha hospitali, chenye mashine za kuwatunza watoto wachanga waliozaliwa kabla ya muda, ili kudhibiti: joto, hewa, unyevu, mwilini; kusaidia kuokoa maisha na kuimarisha ukuaji wa kiafya kwa watoto, waliopo katika hatua nyeti za uhai wao.

Mwanamke mmoja ameketi kitandani ndani ya chumba cha hospitali, amebeba mtoto wake mchanga kwa upendo katika kitanda chenye chandarua bora na safi kikiwa kimefungwa vizuri kuhakikisha kinga madhubuti dhidi ya mbu na ulinzi wa afya ya mama na mtoto dhidi ya maralia.

Watu mbalimbali wakiwepo wanaume wanawake na watoto wao wameketi kwa utulivu katika eneo la kliniki ya hospitali, wanasubiri huduma kwa ajili ya uchunguzi wa kiafya kusaidia utambuzi wa mapema na kuimarisha afya ya watoto, daktari akisababisha taarifa muhimu za wagonjwa.

Daktari anampatia huduma mwanamke, kwa ajili ya kuboresha afya yake na kusaidia kinga dhidi ya magonjwa. Anatumia kifaa maalumu cha kutibia, huku kifaa kingine cha rangi ya bluu kikiwa pembeni kwa ajili ya kuhifadhia vifaa, katika mandhari yenye nyasi fupi, miti mirefu na mashamba, kuonyesha maeneo ya vijijini, inayohitaji huduma bora za afya na usafi wa mazingira.

Watoto wadogo wamepanga mstari kwa utulivu, huku wanawake wawili (mmoja amevaa kizibao na barakoa anawahudumia na kuwapatia chanjo kwa uangalifu, mwingine anawasaidia kuwaweka mstarini kwa mpangilio mzuri). Jambo linaloonyesha nidhamu na kuzingatia usafi na afya katika mazingira ya umma.

Shamba kubwa la zao la katani lililostawi vizuri mimea imenyooka kwa wingi tayari kutumika kama dawa ya asili kupitia nyuzi na majani yake yatumikayo kutengeneza dawa na bidhaa za kiafya za asili .

Vitunguu swaumu vitumikavyo kama dawa ya tiba asilia, vikisagwa au kuliwa vibichi kwa ajili ya kupunguza magonjwa mbalimbali, kutokana na uwezo wake wa kuimarisha kinga ya mwili na kupambana na vijidudu hatari.

Dawa ya asili iliyochanganywa kwa uangalifu, ikijumuisha tangawizi mbichi, asali safi na limao vipande vikubwa vimewekwa ndani ya sahani na kikombe cheupe, tayari kutumiwa kama tiba ya kikohozi na mafua.

Mimea imeota na kustawi vizuri, imezaa matunda yenye rangi nyekundu na ya njano, yanayotumika kutengeneza dawa za asili. Ambazo huchangia kuimarisha afya, na kuendeleza tiba za kienyeji, kwa ufanisi mkubwa.

Mwanamke mmoja anachuma kwa uangalifu mimea iliyostawi vizuri kutoka kwenye bustani, anakusanya majani yenye nguvu tiba, kwa ajili ya kutengeneza dawa ya asili, inayosaidia kuimarisha afya na kutibu magonjwa mbalimbali, kwa njia salama na ya jadi.

Dawa mbalimbali za asili zimehifadhiwa kwa uangalifu na kufungwa vizuri ndani ya chupa safi na vifungashio vya plastiki, tayari kwa matumizi ya kitabibu; kila kifungashio kina maelezo ya aina ya tiba na maelekezo ya matumizi salama.

Tunda zima la papai limewekwa pembeni, huku jingine lilikuwa limekatwa kipande kwa matumizi ya tiba asilia, ikitumika kusaidia kusafisha tumbo na kuimarisha mfumo wa meng’enyo wa chakula kwa njia ya asili na salama.

Dawa ya asili imehifadhiwa na kufungwa vizuri ndani ya chupa safi, tayari kutumika kwa ajili ya kuponya magonjwa ya kawaida. Husaidia mwili kupata nguvu ya asili na kuimarisha kinga ya mwili kwa njia salama na ya kiafya.